Wako katika sherehe, sana sana hii inaweza kuwa kanisani, au inawezakuwa wako kwa harusi ama mkutano yoyote. Inaonekana ni watu wako na furaha sana, wanapiga gumzo na mmoja wao anawalindia gari. Akisimama akiangalia mwenye anaeza haribu magari zao.

Soko ya kununua mboga mbali mbali. Hii soko ni kubwa sana ambaye kuna mboga aina ambaye mtu anaeza taka. Hii ni aina mboga ya kienyeji na tunaweza kuyaona mwanadada huyu akikuja kununua mboga yake ili aweze kwenda nazo azipike.

Soko ambayo vitu za urembo zinauzwa. Ni soko ambayo wamama ama wanadada wanaipenda sana. Soko hii inauza vipuli na vitu vingi za urembo. Pia tunaona vitu ambayo unaeza rembesha nayo nyumba yako na vikapu aina mbalimbali za kufanya nyumba ikuwe inang'ara.

Soko ya kununua mboga na ndizi, soko pia ya kunua nyanya. Hii ni soko ambayo ni ya muhimu sana, wamama wakija hapa watapata kila ambacho wanataka kwa hii soko. Wanaeza nunua nyanya, viazi, machungwa na vitu mbalimbali katika hii soko.

Vipuli mbalimbali, kuna mishipi. Hapa ni soko ya kuuza vitu vya urembo. Kuna vipuli, kuna mishipi na kuna vitu aina mbalimbali hapa. Soko nzuri sana ambayo wanadada wamependa.

Ukitaka kulipa kitu ama umeenda duka kuu na uko na kadi yako, ambaye imeandikwa ama ambaye ni ya Visa. Unaweza ama inawezakukusaidia kulipa, mzigo wako ama mahali popote ukitumia kadi huu. Kadi ya Visa mara mingi hutumika popote ambapo unataka kulipia vitu.

Kuna aina mbali mbali ya gurudumu, na kuna za bei kali kuna za bei ndogo. Inalingana ni gurudumu aina gani ambaye watu hupenda. Kuna zile zenye sana sana watu hutumia katika mahali ambapo kuna milima milima.

Hii ni jumba ya magari ambayo magari zinauzwa hapa aina mbali mbali. Ziko na rangi tofauti tofauti. Kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyeusi na kuna rangi nyekundu. Magari hizi ziko na bei pia tofauti tofauti na pia tunaweza kuona kuna nambari pale ya magari ambayo yanalingana na nchi ambayo unatokea.

Soko ya kuuza magari. Hapa kuna magari aina mbalimbali na kuna magari ama kampuni ya magari ambao wanaweza ama wanauza magari yao katika hii soko kubwa ya kuuza magari. Hizi ni gari ambayo ni bei ghali, lazima ukuwe na pesa ndio ununuekama hii.

Mia moja ya kitambo, shillingi mia moja ambaye yalikuwa yamechapishwa rais wetu wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta, ambaye pia ni babaye rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Alichapishiwa pesa mingi sana na kwa vilevile bado tunamheshimu na kumpenda sana.

Hili ni soko la viatu na pia kuna nguo ambazo zinauzwa hapa. Soko hili linauza viatu vingi ambavyo ni vya rangi tofauti tofauti. Kuna vya rangi nyeupe, kuna zingine nyekundu, zingine pia ni nyeusi.

Hizi ni vitu za kitambo, tunaweza kuona pesa hapa. Pesa ni elfu moja ya kitambo, ambayo bado iko na picha ya rais wa kitambo Mzee Jomo Kenyatta. Tuko na Nokia pia, Nokia pia ni ya kitambo ambayo watu wa zamani walikuwa wanaitumia.

Ukiwa na pesa na labda unataka kutuma sehemu, ama unataka kutumia mtu mwingine ambayo hayuko hapo karibu, utakuja kwenye duka la M-pesa upatiane pesa na wanakusaidia kutumana. Hii ni biashara ambaye inasaidia ama imesaidia watu wengi sana, sio kama kitambo ambayo ilikuwa inakubidi upeleke pesa, ukitumia gari au mguu.

Duka la kuuza nyama. Kuna nyama ya aina mbalimbali: nyama ya mbuzi, nyama ya ng’ombe na pia hata nyama ya sungura. Duka hii sio safi sana. Naona ni duka ambayo ni ya watu ambao hawajajipanga. Kuna vitu ambaye havifai kuonekana na mtu ambaye ananunua nyama.

Gari huu ni gari ambalo ni la bei ghali sana na mimi mwenyewe ningependa kukuwa na gari kama hii, ilhali bei yake bado siezi fikia ili ninunue.

Pesa ni elfu moja ambayo inaweza kuyaona hapa. Elfu moja ni pesa kubwa sana katika nchini hapa Kenya. Pesa hii inaweza nunua vitu vingi ambaye inaweza tusaidia katika nyumbani au popote tunataka.

Hapa ni sehemu ambayo magari zinauzwa. Kuna magari aina mbalimbali hapa. Zingine ni magari za kifahari. Zingine ni magari za kawaida. Katika duka hili ni duka kubwa sana ambayo imebeba magari mengi na pia kuna wafanyikazi wengi ambayo inasaidia kuuza.

Hii ni mia tano ya kitambo ambayo ilichapishwa rais wetu wa kitambo ama rais wa kwanza hapa Kenya anayeitwa Mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa rais mzuri sana, ambaye aikuwa anajaribu kuweka Kenya na pia alitusaidia kutoka katika ukoloni.

Cha kushangaza kuwa hapa wanauza karatasi mpya ya Tuskys. Tuskys ni duka ambalo ilikuwa duka kubwa sana ambayo watu walikuwa wananunua vitu na kwa bahati mbaya ilifilisika na hapa pia ni duka ndogo ambayo inauza vitu aina mbalimbali lakini sio Tuskys.

Hili ni soko la magari. Tunaeza kuyaona kuna magari aina mbalimbali, na pia tunaweza kuona kuna wauzaji wa magari. Wamesimama na wanasaidia wanunuzi kwa aina ya hizi magari.

Kuna ndizi aina mbalimbali, lakini kuna ile ambayo inakuwanga tamu zaidi. Inakuwanga tamu na pia inashibisha kwa haraka. Ndizi ambayo kwa kimombo tunaita sweet banana ni ndizi ambayo ni tamu sana na watu wengi pia wanapenda kuitumia. Ndizi ingine ambayo naiona, sijui tu jina lake ni? inaitwa aje.

Hii ni duka la M-Pesa, ni duka ambayo wanafanya biashara ya pesa, kutoa na kutuma pesa. Biashara huu ni biashara ambaye watu wengi wanaifanya. Unaeza fanya kama uko na biashara lingine na unaongezea hii ya M-Pesa.

Kuna biashara mingi ambayo unaweza fanya na pia ufanye biashara na M-Pesa. Kwa mfano, duka hili linafanya ni duka la dawa, ambaye pia akona M-Pesa kama biashara. Maanake, M-Pesa sio biashara ambaye inahitaji vitu mingi ni simu peke yake ndiyo inahitaji.

Katika jumba hii kuna magari ya kuuzwa, hii ni jumba kubwa ambayo yanauza magari tofauti tofauti, zenye marangi tofauti tofauti. Tunaweza kuyaona kuna rangi nyeupe, kuna rangi nyeusi na kuna rangi nyeupe. Gari hizi ni za bei ghali sana lakini ni nzuri sana.

Gurudumu ni kitu ambayo siku hizi tunaweza itumia kwa manufaa mbalimbali. Gurudumu hii tunaweza itumia kwa kutengeneza viatu, wengine wetu wanaweza itumia zikawa viti, kutengeneza viti au tunaweza itumia kwa kurembesha nyumba.

Hawa ni wenye gari ambayo walipeleka mojawapo katika sherehe, inaweza kuwa ni sherehe ya matanga ama inaweza kuwa ni harusi. Watu hawa wako na magari wamepanga katika laini, ambapo tunaweza kuona pia hakuna mtu mwenye ako ndani ya gari, wako sehemu ambayo mkutano unafanyika.

Gari hii ni safi sana. Inaonakena kuwa imetoka kuoshwa. Gari hii sio gari ya maabiria ya mwenyewe na ambaye ni bei ghali sana.

Ako na pesa mingi ambalo limewekwa katika kifaa cha kuweka pesa. Hapa inaonekana kuwa ni benki ama inaweza kuwa hapa ni au hao watu wanafanya biashara ya pesa, na hii ni pesa ya kitambo, hii ni elfu moja na ziko mingi hapa.

Pesa lina muhimu kubwa katika maisha zetu. Pesa kama hii ni elfu moja ambayo unaweza kununua nayo vitu aina mbalimbali. Unawezalipa kodi ya nyumba, ama unawezatumia katika safari. Utumie kama nauli. Pesa ni muhimu sana.

Soko ya kuuza viatu. Soko hii ikona viatu mingi sana. Sana sana viatu za wanaume. Kuna viatu za wanawake lakini viatu za wanaume ndio ziko mingi hapa. Kuna muuzaji, kuna wanunuzi wengi wenye watakuja wanunue viatu na mnunuzi pia ataipata faida yake ili aweze kujisaidia kimaisha.

Duka la Mpesa haiwezi kosekana kwenye kuna duka la soda. Hapa tuko na soda na tuko na Mpesa. Ukikosa kupata pesa ya kununua soda, utaenda kwa Mpesa yako, utoe, ununue soda. Hizi biashara mbili haiwezi kosa kwa barabara zenye kuna hizi mabiashara ndogo ndogo.